Wanawake watatu wakimhudumia mwanamke mzee, wawili kati yao wamevaa fulana nyeupe zenye nembo ya World Hearing Day , na tarehe ya Machi tatu, huku mmoja wao akiwa amevaa fulana nyeupe yenye mikono mifupi ya rangi ya machungwa na nembo inayofanana. Anayetoa huduma anaonekana akiingiza kifaa masikioni mwa mzee ambaye ameshika bakuli ndogo.

Mfanyikazi amevaa nguo rasmi za kujikinga, zikiwemo suti ya blue ,kofia, miwani ya kinga, balakoa maalum ya kupumua na glove nyeupe. Amebeba vyombo viwili vya kubebea vimeneki. Kimoja cha rangi ya njano na kingine cha rangi ya blue . Kila chombo kina alama fufu ya binadamu na mifupa miwili.

Mwanaume amesimama mbele ya bango na matangi makubwa ya kuhifadhia maji. Mwanaume huyu akiwa amevalia fulana ya buluu aonekana mwenye furaha na ameinua mkono wake juu akitoka akitoa ishara ya salamu ya ushindi. Bango hilo lina nembo na maandishi kuhusu mradi fulani.

Mwanamke ameketi karibu na dirisha akimshika mtoto mchanga. Mwanamke mwengine aliyevaa nguo nyeupe ya kitaalamu amesimama karibu na anayeonekana mtaalamu huyu wa afya anamhudumia mtoto labda kwa kumpa chanjo au kumfanyia uchunguzi wa afya. Wote wanaonekana wako ndani ya chumba ambacho inaonekana kama kituo cha ya afya au kliniki kutokana na bodi iliyo ukuta wa vifaa vingine.

Chumba za matibabu ya meno, watu wawili waliovalia koti nyeupe, barakoa na glovu za upasuaji wanamtibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno, mmoja wa madaktari hao anashughulikia na mdomo wa mgonjwa huku mwingine akimsaidia. Mbele yao kwenye trei kuna vifaa mbalimbali vya meno.

Ndani ya chumba cha hospitali, mwanaume ameketi ukingoni mwa kitanda akiwa ameshika kichwa chake kwa mikono akionyesha huzuni au wasiwasi. Mtu mwingine amelala kwenye kitanda kilicho mbele akiwa amefunikwa na blanketi. Chumba hicho kina vifaa vya hospitali kama vile mitungi ya oksijeni, meza ndogo ya dawa na pia mlango kubwa wa chuma na dirisha upande wa kushoto.

Kuna chupa nne za dawa ama virubutishi vinavyopangwa kwenye mstari mmoja. Kila chupa kina lebo yenye rangi tofauti na maandishi zote zinaonekena kuwa na dawa ya vitamin D au virutubishi vinavyohusiana na afya ya mifupa. Chupa ya kwanza ina lebo ya rangi ya kahawia, ya pili ina lebo ya rangi ya bluu, ya tatu ina lebo ya rangi ya manjano.

Tatu za virutubishi ya lishe zote zikiwa na nembo taarifa tofauti. Katikati kuna chupa nyeupe yenye rangi ya jina. Pia kushoto kuna chupa yenye rangi ya manjano na lebo yenye jina Nature Made calcium. Kuna kulia kuna chupa yenye udhurungi na jina Garden of Life. Kila chupa inaeleza faida zake na idadi vidonge vilivyo humu ndani.

Mhudumu wa afya, ambaye amevaa koti la matibabu lenye rangi ya buluu na maua meupe. Amekaa kwenye kicheki kimwangalia mwanamke aliyevaa vazi la rangi ya manjano, ambaye anashika mkono mtoto mchanga. Mhudumu wa afya anashika kifaa kidogo cha matibabu, na anaonekana kumchoma mtoto sindano.

Eneo la wazi lililofurika maji ya rangi ya kahawia. Gari nyingi za aina tofauti zimetumbukia kwenye maji hayo na baadhi yao zimefunikwa adi nusu ya miili yao. Upande wa kushoto kuna gari jeusi la kubeba mizigo, nyuma yake kuna mabasi na magari mengine. Upande wa kulia, kuna gari dogo lenye rangi ya kijani nyeupe ambalo limezama kwenye maji.

Kuna jengo ambalo linaonekana kuwa hospitali huku likiwa na mabati na ukuta, zilizopakwa rangi ya nyeupe na bluu. Mbele ya jengo hilo la eneo lenye limetapakaa maji yaliyotokana na mafuriko. Vitu vya wagonjwa vya magurudumu vimekaa nje, na la bango lililo juu. Jengo lina maandishi yanayolitaja hospitali hayo. Kando ya jengo kuna hema lenye rangi ya bluu na nyeupe lilifungwa.

Mtungi wa udongo wenye rangi ya kahawia na nyeusi unatoa moshi mweupe juu. Chini ya mtungi kuna mstari uliochorwa na ndani yake kuna kitu kinachotoa moshi karibu na mtungi kuna vingine kadhaa ya kitamaduni ikiwemo vibuyu viwili kimoja kikiwa kimesimama na kingine kimefichwa pamoja na kilembe cha shanga. Chini ya viti hivyo kuna vitambaa nyekundu ambavyo zimefunika.

Wanawake wawili wakichota maji. Mmoja wao yuko karibu na shimo dogo lenye maji akijaribu kuchota kwa kutumia bakuli na kuyatia kwenye chombo kikubwa cha plastiki. Mwingine amesimama karibu akijitahidi kuinua chombo kingine chenye maji ambacho kimejaa. Mazingira yao yanaonekana kuwa kavu na ya miamba yakiashiria ukame wa mazingira magumu.

Mwanamke mchanga aliyejifungua mwenye ngozi nyeusi akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitali amemshika mtoto mchanga mkononi mwake na kumtazama kwa upendo mkubwa, nywele zake zinasokotwa kwa kuwa na rangi nyekundu. Mwanamke huyu amevaa gauni la hospitali lenye mistari ya samawati na amekaa na mtoto huyo kitandani.

Kundi la watu wanne wakiwa nje ya jengo. Katikati yao kuna chombo cheupe cha maji kilichopangwa kwa ghorofa mbili juu ya stendi ya chuma. Watu mawili wakiwemo mwanamke wawili wamevalia fulana ya manjano na wanaonekana wakiuzunguka chombo hicho wakijadiliana. Mwanamke mwingine na mwanaume mmoja wamesimama nyuma yao kwenye mlango. Mazingira yanaashiria mkusanyiko wa jamii au mazingira yanaashiria mkusanyiko wa jamii au mafunzo.

Chupa nyeupe ya dawa, inaonekana ikiwa na kifuniko nyekundu chenye michirizi. Lebo yake ina rangi nyeupe nyekundu na buluu. Juu ya lebo, kuna chape ya sehemu ya kati ya lebo imeandikwa kwa herufi kubwa. Chini ya jina hilo kuna orodha ya faida ya dawa hiyo kama vile, tiredness

Hali ya hatari inaonakana wazi amabapo watu wengi wameva mavazi maalum ya kinga inayojumuisha suti nyeupe mzima, barakoa, miwani, glavu na viatu. Wawili kati yao wamebeba vifaa vifainyi vya kunyunyizia dawa migongoni mwao, kila moja akiwa na chombo cha gloko amekusanyika karibu na gari la kubeba mizigo lenye rangi ya nyekundu.

Mtu aliyevaa sare za kitabibu za rangi ya buluu, miwani na stethoskopu shingoni, anamhudumu mtoto mchanga. Mtoto huyu yuko amelala ndani ya kitanda kidogo cha kioo. Mwanamke huyo anaonekana akimwangalia mtoto kwa uangalifu na upole. Mazingira nyuma yao ni ya buluu na nyeupe ikiashiria kuwa wako katika hospitali au kituo cha afya.

Watoto wawili, mmoja amevalia sketi ya rangi ya waridi na bluu, na mwingine amevalia suruali ya rangi ya kijivu, wakiosha mikono yao kwenye bomba la maji. Bomba hilo limetoka kwenye mtungi mwekundu, uliowekwa juu ya stendi ya chuma nyeusi. Wanatekeleza kitendo hicho, nje ya jengo ambalo linaonekana kuwa kama shule. Lenye ukuta ya rangi ya manjano, na mlango ya rangi nyekundu.

Daktari wa meno mwanamke ameinama akimhudumia mgonjwa amevaa mavazi maalum ya kliniki ikiwemo koti jeupe, kofia ya blue , miwani na barakoa. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga yenye rangi ya machungwa na mdomo wake umefunguka. Daktari anatumia vifaa vya matibabu ya meno huku mwangaza wa blue ukielekezwa kwenye mdomo wa mgonjwa.

Mwanaume aliyeonekana kama mhudumu wa afya amevalia mavazi ya bluu anamchoma sindano mtoto mchanga aliye mikononi mwa mwanamke aliyevaa fulana ya bluu iliyoandikwa neno nurse . Wanawake wengine wametazama na kuna mwanaume mwingine aliye nyuma anayetazama pia.

Mwanasayansi anafanya kazi katika maabara, amevaa barakoa na koti jeupe la maabara. Huku akiwa amevaa na glavu mikononi, anafanya kazi ndani ya chumba cha glasi na mbele yake kuna mirija ya kupima pamoja na vifaa vingine vya maabara.

Chupa kadhaa zimepangwa kwenye meza. Kuna chupa zilizofungwa na zilizofunguliwa, na pia kuna kifuniko cha chupa ya tano, iliyofunguliwa. Chupa zote ni nyeupe na zina lebo ya majina ya dawa. Baadhi ya vifuniko vimefunguliwa kuonyesha dawa zilizo ndani, ikiwemo vidonge vyeupe na vidonge vyekundu.

Watu kadhaa wakiwa wamevalia mavazi maalum kujikinga yenye rangi nyeupe pamoja na vifaa vikubwa vinavyofanana na amebeba mgongoni. Wanaonekana wakiwa shambani kwenye nyasi ndefu zenye rangi kijani kibichi. Kila moja anaonekana kushika kifaa fulani cha kunyunyizia. Baadhi yao wanakwenda mbele huku mwingine akirudi nyuma.

Wanaume wawili wakijaribu kuvuka barabara iliyofunikwa na maji nyingi ya mafuriko, mwanamume moja aliyeendesha pikipiki huku mwingine akimsukuma kutoka nyuma akiwa amesimama ndani ya maji ya rangi ya udongo. Barabara hiyo imezunguka, kuna maji pande zote mbili na miti inaonekana kuwa mbali.

Kundi kubwa la panzi waliokaa kwenye jani la mmea wa mahindi. Panzi hao wana rangi ya hudhurungi. Wana michoro mbalimbali migongoni na kwenye mabawa yao. Wamekusanyika kwa wingi juu ya jani baadhi yao wakiwa wametazama pande tofauti. Hali hii inaashiria uwepo wa uvamizi wa wadudu waharibifu kwenye mmea huo.

Mazingira haya yana vitu mbalimbali vilivyopangwa pamoja. Kuna chupa zilizo tengenezwa kwa labu zikiwa zimepambwa kwa shanga za rangi mbalimbali kama nyekundu, nyeupe na nyeusi. Chupa moja kubwa imeviringishwa kitambaa au nguo zina shanga shingoni. Chupa ndogo zaidi iliyokaa ndani ya bakuli ina manyoya juu yake na pia imepambwa kwa shanga.

Mafuriko makubwa, maji mengi ya kahawia yamefunika njia na maeneo karibu na nyumba. Katikati kuna mwanaume mzima amevalia fulana nyeupe, na suruali ndefu anatembea taratibu ndani ya maji hayo. Mbele yake kuna mtoto amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa nambari saba, akitembea pia ndani ya maji hayo ya mafuriko. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa kwa matofali, na zimepakwa rangi ya kijani na manjano.

Mwanamke mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe akiwa ameinama kumhudumu mtoto mchanga aliyeketi kwenye paja la mama yake. Mama huyu amevaa nguo yenye mchoro ya kupendeza akimwangalia mtoto wake kwa upendo na uangalifu. Mtaalamu huyu amevaa glavu na anaonekana akimchoma sindano au kumpima mtoto ambaye amevalia nguo ya mstari ya rangi ya machungwa na meupe.

Mfanyikazi wa afya anaweka kinga mkononi, anatumia mavazi maalum ya kujikinga, yanayojumulisha, barakoa, kofia na gauni. Yupo kwenye chumba chenye ngazi na karibu naye kuna meza iliyo na vifaa vya matibabu ikiwemo chupa za maji na sanduku la vifaa.

Mtaalam wa tiba asili akiwa amevalia fulana ya kijivu ,anatoa huduma kwa mgonjwa aliyelala kitandani . Mtaalam huyo ameinua miguu ya mgonjwa mmoja anaufanya mazoezi. Mgonjwa ame, amefunikwa kwa blanketi la miraba ya rangi nyekundu nyeusi, kwa mbali kuna kabati jeupe ,ambalo limebandikwa label iliyomaandishi vitri cycle .Hali hii inaonyesha huduma za tiba au asili.

Wataalamu wawili wa afya wakimhudumia mtoto mchanga, mtoto wao aliyevaa koti jeupe anatoa matone ya dawa kwenye kinywa cha mtoto, mama wa mtoto aliyevaa jaketi la rangi ya waridi na shanga shingoni ameshikilia mtoto huyo kwa uangalifu, wote wawili wanamtazama kwa umakini jinsi mtoto anavyopokea dawa.

Picha inaonyesha sanduku la manjano na chupa tano ndogo za kioo. Sanduku hilo limeandikwa Yellow Fever kwa herufi kubwa. Pia lina maelezo mengi ya ziada yanayohusu maudhui, dozi, na utengenezaji wa dawa hiyo. Chupa ndogo ndogo zimepangwa mbele ya sanduku hiyo. Kila chupa ina maelezo ya dawa hiyo.

Daktari mwanaume aliyevalia kanzu ya samawati na barakoa nyeupe akiwa ameinama juu ya mtoto mchanga aliyelala kitandani. Daktari huyu anaonekana ana stethoscope shingoni na amevaa miwani. Upande wa kushoto kuna mwanamke aliyevaa nguo nyeusi akionekana akishika mkono wa mtoto. Chini ya mkono wa mtoto, kuna kitambaa cheupe. Mandhari ya nyuma ya picha yanaonyesha mlango wa rangi ya kahawia na chumba chenye ukuta mweupe.

Mwanamke amesimama mbele ya kundi la wanawake wenye walioketi chini wakimsikiliza kwa makini, mwanamke huyo amevaa fulana nyeupe, suruali ya bluu na amefunga kamba kiunoni. Wanawake wanaomsikiliza wengi wao wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi angavu na baadhi yao wamebeba vitu vidogo kwenye mapaja yao.

Mwanaume aliyevalia mavazi ya kazi, kofia na ananawa mikono yake na anatumia sabuni iliyotolewa na kifaa maalum kilichotundikwa ukutani karibu na mabeseni mawili ya kunawia, amevaa shati na suruali ya rangi ya kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kama yale ya choo cha umma cha kituo cha afya. Utaratibu huu wa kunawa unaashiria umuhimu wa usafi na afya bora.

Chupa ndogo ya dawa ya kahawia yenye lebo nyeupe iliyoandikwa Polio Vaccine . Chini ya maandishi hato kuna mstari mwekundu ya chupa hio kuna sindano ya matibabu na chuma ya sindano kuna stetikopu

Mwanaume aliyevalia suti ya bluu ameinama akiwa ameshika chupa ya bluu katika mkono wake mmoja na kijiko katika mkono mwingine. Anamiminia kitu kutoka chupa kwenye hiyo kwenye kifaa cha choo cha plastiki chenye rangi ya bluu. Kifaa hichi kimewekwa juu ya meza ndogo nyeupe. mmoja amevalia shati la bluu na mwingine amevalia shati lenye miraba za zambarau.

Mtu anafanya kazi akilima amefunika mwili wake wote kwa vazi maalum ya kujikinga amebeba vifaa vya kunyunyizia maji au dawa mgongoni na anatumia bomba kunyunyizia maji shambani. Kuna mimea mingi inayokuwa na mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na nyumba ya kioo. Shughuli hii inaashiria tunzo ya kilimo au usimamizi wa mimea.

Mwanamke amebeba chombo kikubwa cha plastiki, kilichofanana na dumu la maji lenye rangi ya njano mgongoni mwake. Chombo hiki kimefungwa kwa kamba na kimetundikwa mgongoni. Ametunza mtoto mchanga mgongoni mwake, ametunza mtoto huyo kwa kitambaa cha rangi angavu. Mwanamke huyu amevaa nguo zenye rangi mbalimbali na anaonekana akitembea katika eneo kavu lisilo na mimea mingi.

Kuna ubao mweupe ulioandikwa orodha ndefu ya magonjwa ya kiingereza. Orodha hii inasomeka na baadhi ya magonjwa yaliyoorodheshwa ni asthma, malaria , karibu na ubao huu upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa mizizi ya mimea na vitu Vingine vya asili. Chini ya ubao kuna chupa kadha za gilasi zilizojaa vinywaji.

Mwanamke ameshika chupa ya dawa yenye rangi ya kahawia na kifuniko ya kijani. Lebo ya chupa ina rangi ya manjano na ina maandishi. Kwenye lebo hiyo pia kuna mchoro wa mti wa kishaki, kirusi chenye alama ya X nyekundu. Mkono wa mwanamke umevalia pete kadhaa na kucha zake zimetengenezwa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha sehemu ya mavazi ya rangi za kupendeza.

Chupa kadhaa za dawa zilizosimama, chupa hii ya mbele yenye rangi nyeupe ina lebo yenye maandishi kwa herufi kubwa nyeusi, pia kuna namba ya siri na tarehe iliyochapishwa juu, chini ya maandishi hayo kuna msibopao, chupa nyingine zimepoteza makini, na manthari yote ya picha ina rangi ya buluu iliyokolea.

Tukio la matibabu ya meno linafanyika ndani ya chumba cha kliniki. Daktari aliyevaa koti jeupe na barakoa anampatia mhudumu mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum cha matibabu. Daktari ameinama huku akitumia zana zake akimhudumia mgonjwa aliyevaa shati la miraba na suruali ya kaki . Kwa kichwa cha mgonjwa, kimeegemea mti wa buluu.

Mwanamume anayefanya kazi amevaa koti jeupe, kofia ngumu na barakoa amesimama katikati ya silindi nyingi kubwa za gesi ambazo zimepangwa kwa mstari. Anaonekana akipiga chupa ndogo ya kunyunyuzia dawa akifanya ukaguzi wa usafi wa mitungi hiyo. Ukutani nyuma yake kuna bango dogo la blue lenye maandishi.

Mkono wa mtu unaonekana ukimwaga vidonge vya rangi ya njano vyenye umbo la mviringo na ndani yake vina mafuta kutoka kwenye chupa ya glasi. Vidonge kadhaa vimetiwa kwenye viganja vya mkono mmoja huku vingine vikiwa bado vinatoka kwenye chupa. Vidonge hivi vinaoenakana kuwa ni virutubisho au dawa.

Kikundi cha watu sita ambao wote wamevalia suti maalum nyeupe ya kujikinga, barakoa na miwani ya kujikinga usoni. Wawili kati yao wamebeba vifaa vikubwa vya rangi ya samawati mgongoni mwao. Wanaonekana wakiwa karibu na gari la kubeba mizigo lenye rangi nyekundu. Nyuma ya gari hilo kuna vitu kinachofanana na mwili wa mtu aliyefunikwa kwa vitamba nyeupe.

Mwanamke amesimama mbele akitabasamu amefunika kichwa chake kwa kitambaa chekundu na amevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi. Anashikilia kitambaa kidogo cheupe cha mikono yote miwili akionyesha kwa farari. Nyuma yake kuna wanawake wengine wawili. Mmoja amesimama mbali kidogo na mwingine ameketi chini. Wote wakiwa wametoka kwenye umakini.

Chupa nyeusi yenye mifuniko mweupe inaonekana ikiwa imesimama. Juu yake kuna label yenye maandishi makubwa ya rangi ya majano iliyosimama kama kichwa cha habari. Chini yake maandishi haya makubwa kuna maelezo kwa kiswahili yaliyoandikwa kwa herufi ndogo kwenye ukurasa wenye rangi ya blue . Maelezo haya yanaeleza matumizi ya bidhaa iliyo ndani ya chupa ikiguzia maswala ya kiafya wa wanaume.

Mwanamume aliyevaa kofia ya bluu na barakoa ya bluu usoni akifanya kazi ya kufunga bidhaa. Amevaa koti jeupe la kazi, na mbele yake kuna chupa nyingi za rangi nyeusi na katoni za rangi nyekundu na manjano. Anaonekana akichukuwa chupa moja na kuiweka ndani ya boksi huku boksi nyingine zikiku zilizokamilia zikiwekwa zimepangwa nyuma yake.

Daktari aliyevaa koti jeupe na mwanga wa kichwani, akizungumza na mwanamke aliyeketi mbele yake. Daktari anashikilia kifaa kidogo cha matibabu, na anaonekana akimwelekeza kitu fulani. Mwanamke huyo amevaa nguo ya mistari ya rangi tofauti. Wawili hao wameketi kwenye meza, na nyuma yao kuna watu wengine wamekaa kusubiri huduma.

Wataalamu wawili wanafanya usafi katika eneo lililojaa vitu vilivyoezekwa kwa uturubai, mtaalamu wa kwanza aliye mbele amevaa koti jeupe kaptura ya kaki , na buti ndefu, pia amevaa maski usoni anashikilia kifaa cha, kunyunyizia na mkoba, mgongoni akitumia dawa kusafisha eneo hilo, mtaalamu mwingine anaonekana nyuma, akiwa amesimama karibu na mlima, ya viti viwili vilivyo funikwa na turubai ya buluu na nyeusi.

Kundi la wanawake wanne waliovalia nguo za kitamaduni za kiafrika , wote wamebeba vyombo au mapipa ya plastiki yenye rangi ya manjano vichwani. Wanakwake hawa wamepambwa kwa shanga shingoni. Mwanamke aliye mbele amevaa nguo ya buluu na shanga nyingi shingoni. Anatazama kamera , nyuma yake Kuna wanawake wengine watatu .

Kundi la watu takriban kumi na mbili wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika nje katika eneo lenye udongo na miti nyingi. Baadhi yao wamevaa kanzu nyeupe zenye kimatibabu. Mmoja wao aliyevaa kanzu nyeupe na koti la blue ameelekeza kwa mkono chombo cha rangi ya blue kilicho nyuma yake.

Mwanamke ameketi akiwa amembeba mtoto mdogo mikono mwake akimnyonyesha au kumwangalia kwa upendo wote, amevaa nguo zenye rangi angavu na mwanamke huyo anaonekana kuwa na tabasamu la furahisha mtoto huku akilia, kando yake kuna mtu aliyevaa koti jeupe, glavu na barakoa akimchoma sindano ya njano mtoto.

Mwanamke mtaalamu wa meno akiwa amevaa mavazi ya kjivu ameketi na anaongea na mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno ambacho ni cheupe na kina sehemu ya bluu. Mtaalamu anatabasambu na kirafiki usoni mwake na anashikilia kalamu na karatasi mkononi. Nyuma yao kuna vifaa vya kisasa vinavyotumika katika matibabu ya meno ikiwemo skrini ya kompyuta.

Kundi la watu wakiwemo watu wazima na watoto wamejumuika katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu, sehemu hiyo inaonekana mikokoteni mingi baadhi yake ikiwa imepakwa maji rangi ya njano yanayoashiria shughuli ya kubeba maji au mahitaji mengine. Mwanamke mmoja katikati ya katikati amevalia kitambaa cha rangi ya buluu nyuma yao kuna vipanda vichache vinavyoonekana.

Kipeperushi hiki cha dawa kina maandishiya kiswahili na mapicha ya chupa ya dawa yenye kofia ya kijani. Maelezo ya juu ya kifurushi yanaeleza dawa hii inaitwa Albaa Mujarrabu na inatengenezwa na kundi la watu. Maandishi haya yanaeleza kuwa dawa hii inaitwa ina inatibu magonjwa mbali mbali na inasaidia kuongeza nguvu za kiume.

Daktari wa meno mwanamume aliyevalia gauni ya buluu, kofia ya buluu na miwani ya manjano akimtibu mtoto mdogo. Daktari huyu ameinama juu ya mtoto akitumia kifaa vya meno. Mtoto amefunika mdomo wake kwa kitambaa cheupe. Nyuma ya daktari huyo kuna mwanamke aliyevalia kanzu ya buluu na barakoa nyeupe akimwangalia daktari huyo. Wote wawili wanaonekana wako katika chumba cha matibabu.

Sanduku la dawa lenye rangi nyekundu na nyeupe. Sanduku hili lina maelezo mengi ya dawa yanayoeleza kuwa ina madili ya chuma. Dawa hii husaidia katika utengenezaji wa chembe chembe ama nyekundu za damu na haemoglobin . Chini ya sanduku kuna chipishe chenye chembe chembe nyekundu za damu.

Mtaalamu wa afya akimhudumia mzee. Mtaalamu huyu amevalia koti jeupe na anaonekana akimpatia mzee huyu sindano kwenye mkono wake. Mzee huyu ameketi akiwa amefunua bega lake. Wote wako nje na kuna watu wengine kadhaa wanasubiri nyuma yao. Wengi wa wa watu hawa wamevaa barakoa.

Mtaalamu wa meno akimhudumia mgonjwa. Mtaalam huyu amevalia koti jeupe, barakoa na glavu na anatumia vifaa vya meno kuchunguza mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno na anaonekana amefungua mdomo wake. Wote wawili wako ndani ya chumba kinachoonekana kama ofisi ya meno.

Wataalamu wawili wa afya wanashughulikia mgonjwa. Mtaalamu mmoja mwanaume mwenye upara ameketi na anatumia vifaa vya matibabu kumtibu mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha matibabu. Amevalia miwani ya kinga, barakoa na gloves . Mtaalamu mwingine mwanamke aliyefunga nywele amesimama karibu naye anaonekana kumsaidia, yeye pia amevaa barakoa na gloves .

Kundi la wataalamu wa afya na wahudumu wa dharura katika chuo cha matibabu. Watu wawili wamevaa sare nyekundu zenye nembo, wakiwa wamesimama karibu na mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda cha magurudumu. Mtaalamu mwingine wa afya, amevaa koti jeupe anazungumza na wahudumu hao. Kwenye ukuta, nyuma yao kuna ishara zinazoashiria, ni eneo la ajali.

Daktari wa kiume ambaye amevaa koti jeupe la daktari anachunguza sikio la mwanamke, daktari amevaa miwani na amefunga barakoa ya matibabu kwa kamba ya elastic nyuma ya kichwa chake, mwanamke huyo amevalia jaketi nyeusi ya ngozi na kitambaa cha rangi ya kijivu shingoni mwake, wawili hao wameketi mbele ya umati wa watu walioketi chini ya hema jeupe.

Mwonekano wa angani wa eneo ambalo limefurika maji. Eneo hilo linafunikwa na maji mengi machafu ya rangi kahawia. Miti na sehemu za ardhi zimezama ndani ya maji. Kuna barabara iliyopita katikati ya eneo hilo na sehemu zake pia zimefunikwa na maji. Daraja linaonekana likivuka mkondo mmoja wa maji.

Mwanaume aliyevalia shati jeupe na tena, na balakoa, akimchunguza mwanamke aliyeketi mbele yake. Mwanaume huyu anatumia kifaa maalum cha matibabu ambacho mwanamke akimpa, amekiegemeza uso wake. Mwanaume, mwanamke huyu amevaa sweta hafifu na ana nywele zilizoshukwa. Mazingira ya nyuma, chumba yana ashiria kliniki ya macho kwani hiki, kina vifaa vingine vya matibabu na mabango ya kielimu nyuma yao.

Wanaume wawili wanaonekana wakihamisha mitungi mikubwa ya gesi. Mwanaume wa mbele amenabeba mitungi mmoja huku mwanaume mwingine akijivalia avaroli ya rangi nyeusi na barakoa ana akionekana kishughulikia mitungi mingine karibu na gari la kubeba mizigo. Gari hilo liko nje la jengo na mitungi mingi kadhaa inaonekana ikiwa imepangwa karibu naye na kwenye gari.

Wanawake wawili wamekaa ndani ya chumba wakifanya kazi. Mmoja wao aliye mbele anatumia mashini ya kushona huku akiwa amevalia miwani jeupe, miwani na barakoa. Mbele yake kuna rundo kubwa la kitambaa cha rangi ya bluu. Mwanamke mwingine yuko nyuma yake, naye pia amevaa koti jeupe na barakoa. Wanafanya kazi kwa bidii na mazingira yanaonyesha shughuli ya kutengeneza vitu.

Mfuniko wa dawa kutuliza maumivu. Sanduku na kifunganishio cha mviringo cha dawa kimepangwa kando kwa mbele ya ukuta laini, kila kimoja kina rangi ya njano na nyeupe. Kina nembo na maneno yaliyochapishwa juu yake. Sanduku la mraba lina muundo wa kipekee huku sehemu ya chini ikiwa na rangi ya njano na sehemu ya juu ikiwa na rangi nyeupe.

Mwanamke mmoja anayefanya kazi hospitali amesimama karibu na mashine maalum iliyotumiwa kuhifadhi mtoto. Watoto wachanga wakifanya jambo ndani yake. Mashine hiyo ni ya plastiki na ina vifaa mbalimbali vya kumtunzia mtoto ndani yake. Mtoto mchanga mwingine anaonekana katika mashine nyingine nyuma yake.

Njane ya mgonjwa matatu surua, matumbwitumbwi na rubella. Chupa ndogo na, ya glass iliyo na dawa inaonekana katikati na karibu naye kuna sindano na bandeji. Chupa hiyo imebandikwa label yenye maelezo ya dawa hiyo. Ikiwemo jina la mtengenezaji.

Watu wako katika eneo lililoanguka na kubomoka. Watu kadhaa wamevaa mavazi ya blue na kofia za usalama. Jambo linaloweza kuashiria kuwa wao ni waokoaji. Wengine wao waliovaa mavazi ya kawaida wanaonekana wakisaidia katika kazi ya utafutaji na uokoaji kati ya ufusi na mawe.

Kundi la watu limekusanyika juu ya ghorofa iliyoanguka na wengine wamekusanyika katika eneo lililofungwa wakiwemo wakitoa huduma za dharura wakiwa wamevaa sare zao wakikagua uharibifu uliotokea sehemu ya jengo imeporomoka na kuwacha ghorofa ya pili ikiwa imelala juu ya rundo la matofali.

Eneo la mji lililojaa maji mingi ya mafuriko barabara na maeneo la wazi yamefunikwa na maji ukisababisha ugumu wa uasafiri, gari moja haina ya picha ndogo inaonekana likipita kwenye maji haya likisababisha mawimbi nyuma yake kuna gari kubwa la mizigo na kuna miti na majengo.

Mchuuzi mmoja amesimama karibu na bidhaa zake ambazo ni mafuta ya asali yaliyowekwa kwenye chupa na mapambo ya shingo ya shanga. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye meza kando ya barabara chini ya mwavuli wa rangi ya kahawia.

Wanaume wawili wakivuka mto, mmoja wao aliyevaa koti la manjano na kofia nyeupe amebeba mwenzake mgongoni ili amsaidie kuvuka maji. Wengine kadhaa wamesimama ukingoni mwa mto wakishuhudia. Eneo hili linaonekana kuwa ya kijijini na kuna miti na mimea mingi kando ya mto.

Kundi kubwa la watu wanaonekana wakiwa nje, wengi wao wakiwa wameketi kwenye viti. Wanaonekana wakiwa na furaha huku wengine wao wakiwa wameinua mikono juu. Watu wengi wamevaa barakoa usoni. Nyuma yao kuna majengo na miti kuashiria wa jamii au tukio la nje.

Vifaa vya matibabu vilivyopangwa juu ya meza za rangi ya bluu hafifu katikati, katika sehemu ya mbele kuna chupa ndogo ya kioo yenye maandishi yalioashiria chanjo na kipimo cha dosi moja, karibu na chupa hiyo kuna sindano maalum ya kudunga. Nyuma yao kuna chupa nyingine kadha za kioo na plus za plastiki zikiwa zimepangwa bila kuwa na uwazi mkubwa.

Vitu vingi vilivyotandikwa kwenye kitambaa cheusi na chekundu, kuna sahani mbili, moja ina vitu visivyoeleka na vingine ina vitu vinavyofanana na vijiti vya sigara, mifuko ya plastiki na vyombo vidogo vidogo, karibu na sahani kuna mayai mawili na chupa ya plastiki iliyojaa maji meusi pia, kuna chupa ndogo za udongo na vipande vya miti.

Mtaalamu wa afya mwanaume akiwa amevalia kanzu nyeupe na barakoa nyeupe ameshika chupa ndogo ya dawa au njano wa kwa mikono yake yote miwili. Anaonekana akiandaa dawa kwa ajili ya sindano. Nyuma yake kuna watu wengine wengi wakiwa wamesimama, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa. Mtaalamu huyu amevaa miwani.

Mwanamke mjamzito amelala juu ya mkeka sakafuni akiwa amefunua tumbo lake. Mtaalamu wa afya ya ukunga, anatumia mikono yake kumchunguza. Mwanamke huyu amevalia nguo za kawaida na anaonekana kutazama upande mwengine. Wote wapo ndani ya chumba na mazingira yanaonekana kuwa rahisi.

Kundi la watu wakiwa nje ya jengo wakishiriki katika shughuli ya usafi. Watu wawili wa mbele wakiwa wamevaa barakoa wanaonekana wakiosha mikono yao. Mmoja wao anainua mikono inayotakaswa huku mwingine akionyesha jinsi ya kunawa vizuri. Katikati yao kuna vituo vya kunawia mikono iliyotengenezwa kutoka kwa mapipa ya plastiki na kuna mabango yaliyoandikwa jinsi ya kujikinga.

Wataalam wawili wa afya wakimhudumia mgonjwa. Mtaalam mmoja mwanamke anasimama nyuma ya mgonjwa na anamsaidia kunyosha mikono yake. Wote wawili wameshika bomba la plastiki na inaonekana kama sehemu ya zoezi la mazoezi ya viungo. Mgonjwa ambaye pia ni mwanamke anakaa kwenye kiti.

Wanawake wawili katika mazingira ya wodi ya hospitali, mmoja wao akiwa amevalia sweta jeusi juu ya gauni la rangi ya manjano. Anampa mwanamke mwingine aliyekaa kitandani baadhi ya vitu. Yule aliyeketi kitandani amembeba mtoto mchanga liyefunikwa kwa blanketi nyekundu na jeupe la miraba, na anaonekana kumwangalia yule mgeni wake.

Mwanamke mmoja akiwa amekaa kwenye kiti huku akiwa anachunguzwa maskio yake na mtaalamu wa afya. Mwanamke huyu amekaa fulana nyeupe yenye nembo ya world hearing day na amejifunika na kitambaa cha rangi nyekundu na njano maalum. Mtaalamu huyu amemshika kichwa na sikio la kushoto kwa mkono wa kulia huku akitumia chombo maalum cha mkono wa kushoto. Mwanamke huyu anaonekana ametulia na ameinama.

Rundo la vitu vilivyowekwa juu ya meza au sakafu. Vitu hivyo viko katika hali ya kuchanganyikiwa na vingi. Katikati kuna kigae cha udongo kilichofungwa shanga za rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe. Ndani yake kuna chupa mbili za plastiki, moja ina rangi ya kijani iliyofifia.

Vitu vitatu vilivyowekwa kwenye kitambaa nyekundu. Upande wa kushoto kuna pakiti ya kidogo kumi vya rangi vya manjano vilivyowekwa kwenye plastiki. Katikati kuna kipimajoto cha rangi ya fedha kilicho na namba zilizochorwa upande wa kulia. Kuna sehemu ndogo tatu zenye umbo wa moyo zilizowekwa moja chini ya nyingine.

Chupa ndogo ya kioo inayoonekana kuwa ya dawa yenye kifuniko cha rangi ya bluu. Chupa hiyo ina lebo nyeupe iliyoandikwa kwa herufi kubwa. Chini ya maandishi hayo kuna maelezo ya ziada katika lugha ya Kiingereza yanayaeleza kuwa ni powder for suspension , inaonekana kuwa na unga mweupe ndani yake. Chini ya lebo kuna msimbo mrefu wa mbao wenye rangi ya buluu iliyoonekana ina mistari mwembamba.

Mtaalamu mmoja akiwa amevaa mavazi ya kinga anafanya kazi jikoni. Amevaa suti nyeupe iliyofunika mwili mzima, maski inayofunika uso na pua pamoja na miwani ya kinga machoni. Pia ana glovu za kijani mkononi. Mtaalamu huyu anatumia kifaa cha kunyunyizia chenye bomba refu ikielekeza dawa kwenye kona ya ukuta wa matofali karibu na sinki la jikoni.

Basi liligongwa na lori ya mafuta limeharibika vibaya upande wa mbele na mabaki yake yametawanyika karibu na barabara. Umati wa watu wamekusanyika karibu na eneo hilo wakitazama wengine wakiwa na simu. Lori la mafuta limeanguka upande mwengine wa barabara.

Mtu anayefanya kazi ya uuguzi aliyevaa sare nyeupe na mistari nyekundu anampatia mtoto mchanga dawa. Anashikilia chupa ndogo na kidonge cha dawa akimwelekeza midomoni mwa mtoto. Mtoto hii analala kwenye mikono ya mama yake amevaa fulana ya rangi ya waridi na kofia nyekundu.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia vazi maalum lenye rangi ya manjano, barakoa na glovu akimchoma sindano mkononi mwa mwanamume na mwanamume huyo amevalia shati la njano na barakoa imetundikwa kwenye kidevu chake. Anaonekana akitazama mbele kwa makini na amejishikilia kifuani pembeni mwa mandhari kuna chupa ya maji imewekwa mbele.

Eneo la hospitali au kliniki, kuna chupa ndogo za kioo zenye dawa zinazoonekana kuwa na matibabu au chanjo. Baadhi ya chupa hizo zina lebo za maandishi, zikionyesha kiasi cha dawa kilichopo, karibu nazo kuna sindano zilizopangwa vizuri, zikiwa na vichwa vya rangi ya manjano ama chungwa.

Watu kadhaa wanaonekana ndani ya chumba wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyeupe na barakoa wakitoa huduma za kiafya. Baadhi yao wanamhudumia mtu aliyeketi kwenye kiti chenye meza. Mbele yao kuna vyombo vya matibabu vilivyopangwa. Wengine wametulia kwenye viti wakisubiri. Hali ya picha inaashiria shuguli za kimatibabu au huduma za afya katika mazingira ya ndani.

Kuna visanduku vinne vya dawa vilivyopangwa juu ya eneo jeupe. Visanduku viwili vya pande ya kushoto vikiwa vimekaa juu ya sanduku jingine. Upande wa kulia sanduku lingine moja limesimama juu ya mjengo mweupe. Visanduku vyote vina lebo zenye rangi ya kijani na zambarau na maandishi yaliyoesekwa pamoja na maelezo mengine yanayotajwa. Mandhari hayo yote ya picha ina rangi nyeupe.

Wataalamu wawili wa afya wako ndani ya chumba cha matibabu wakimhudumia mtu aliyelala kwenye kiti maalum. Mtaalamu wa kwanza amevalia mavazi meupe na barakoa. Huku akiwa ameshikilia vyombo vya kutibu na kuvielekeza kwenye kinywani mwa mgonjwa. Mtaalamu wa pili amevalia nguo ya buluu, barakoa na glavu na amesimama karibu na mtaalamu wa kwanza akionekana kumsaidia.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeusi ya kitabibu na miwani anatumia kifaa maalum kuchunguza mwanamume mwingine. Mwanamume huyo ameketi akiegemeza uso wake kwenye kifaa hicho, huku mwanamke akidhihirisha kwa uangalifu, nyuma yao kuta zimepabwa kwa mapambo ya kielimu inaonyesha chati za macho na mfumo wa mwili, mazingira haya yanaashiria huduma ya uchunguzi wa macho au kiliniki.

Kundi la watu watatu, mmoja ambaye ni mzee amekaa kwenye kiti na amevaa shati la rangi ya zambarau na kofia nyeupe na koti nyekundu. Mbele yake kuna mwanaume mwingine amevalia koti la bluu na kitambaa chenye rangi ya njano na nyeusi kichwani. Mwanaume huyo anashika kipimajoto na ameonekana akimchunguzia mzee huyo joto la mwili. Kulia kwake kuna mwanaume mwingine amevaa koti la bluu, kofia nyeusi na barakoa nyekundu.

Katika barabara yenye ajali kuna lori la mafuta limeanguka na limeasha moshi mweusi ukitanda angani. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo hilo baadhi wakipiga picha kwa simu zao. Kuna lori jingine limeungua kwa moto linaonekana kuwaka huku kuna juhudi za kuzima moto huo zikifanyiwa.

Mwanamke amevalia barakoa ya rangi ya samawati, koti la samawati na amekaa kwenye kochi akijaza fomu. Karibu naye ameketi mvulana mdogo na mbele yao kuna sanduku la vifaa vya kusaidia jamii pamoja na tv,redio na kitabu cha ABC.Inaonekana mwanamke huyo mfanyikazi wa jamii anayetoa huduma nyumbani.

Wazimamoto wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na moto wanasimama kwenye uwanja wa nyasi kavu. Nyuma yao kuna moto kali unaowaka na moshi mzito ukitanda angani, wakionyesha juhudi za kukabiliana na moto huo.

Kikundi cha watu kinaonekana wengi wao wakiwa wamevaa sare za rangi ya samawati na kushika bendera ndogo na mifuko miekundu. Watu hawa wanaonekana kuwa tayari kwa kazi ya huduma.

Mtaalamu wa afya aliyevalia kanzu nyeupe anatoa chanjo kwa mtoto mchanga, mama wa mtoto amemshikilia mwanawe kwa uangalifu huku akimtazama mtaalamu. Karibu na meza yao kuna sanduku ya vifaa vya matibabu ikiwemo sanduku la manjano lenye maandishi. Watu wengine pia wanaonekana nyuma, wengine wakiwa wamesimama na wengine wamevalia kanzu nyeupe za wataalamu.

Barabara iliyojaa maji ya mafuriko inaonekana na watu kadhaa wanatembea ndani ya maji hayo. Mbele kuna wanaume wawili, mmoja amevaa koti jeusi shati la kijani na kofia nyekundu akiwa ameshika zana mbili zinazofanana na vijiko vya ujenzi. Mwanaume mwingine amevalia hudi ya Pinki yenye picha ya uso uliotabasamu na kaptula. Anatembea kwa kasi akiwa ameshika kitu mikononi mwake.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wamesimama nje ya choo chenye rangi ya bluu na kilichowekwa kwenye eneo la makaazi duni au mtaa wa mabanda. Mwanamke amevaa mavazi ya kitamaduni na mwanaume amevaa shati na suruali ya jinsi wote wanatabasamu na kando kuna barabara chafu iliyo na nyumba zingine zilizojengwa kwa mabati.

Darasa la shule linaonekana likiwa na wanafunzi na mwalimu. Mwalimu amesimama mbele ya ubao mweusi huku wanafunzi wameketi kwenye madawati. Wanafunzi wote wamevalia sare za shule na barakoa. Mwanafunzi mmoja amesimama na mwalimu mbele.

Madaktari wawili wa meno wakiwa wamevalia barakoa na sare maalum wanamtibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Daktari mmoja anashughulika na mdomo wa mgonjwa huku mwenzake akimsaidia. Mazingira haya yanaonyesha chumba cha matibabu cha kisasa.

Watoto wawili wameketi karibu na mfereji wenye maji machafu wakijaribu kujaza chombo cha maji kutoka kutoka kwenye bomba dogo. Mazingira yanaonekana kuwa chafu na kavu ikionyesha changamoto ya upatikanaji wa maji masafi, maji safi na salama.

Daktari mwanamke amevaa sare nyeupe na shati jekundu. Anazungumza na mwanamke mwingine aliyekaa mbele yake. Daktari anaonekana akimwelekeza mwanamke huyo kuhusu dawa ambazo ziko mezani mbele yao.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia barakoa na sare ya bluu anashika sindano na chupa ya dawa au chanjo. Anaonekana akijiandaa kutoa huduma hiyo huku akiwa nyuma kukiwa na watu wengi wakisubiri matibabu.

Mhudumu wa afya amesimama karibu na mwanamke akionekana akimchoma kidole ili kumpima damu. Mwanamke huyu amevaa nguo ya maua na nyuma yao kuna watu wengine, ikionyesha mazingira ya kliniki au kituo cha afya.

Chuma cha matibabu ya meno. Daktari wa meno akiwa amevalia nguo za kijani na miwani ya kujikinga anamtibu mgonjwa aliyelala kweye kiti maalum. Msaidizi wake akiwa amevalia nguo nyeupe na barakoa anamsaidia kwa kumwangazia mgonjwa mdomoni. Kifaa cha Datemine Dental Centre kinaonekana nyuma.

Kuna watoto watatu wa shule wakiwa wamevalia sare wamesimama karibu na tanki kubwa la maji la samawati. Mmoja wao anajaza chupa ya maji kutoka kwenye bomba. Mwalimu amesimama mbele ya nyumba ya shule akiwatazama.

Mwanamke mmoja anatumia kipaza sauti huku akiwa amevaa barakoa usoni, amevalia shati la rangi ya pinki, vesti ya buluu ilionekana na sketi yenye nyororo. Ameambatana na mwanamke mwingine aliyevalia gauni lenye michoro na nguo yenye rangi nyingi shingoni. Wote wako kwenye eneo linalo fanana na makazi duni. Ambapo kuna nyumba zile zilizo jengwa kwa udongo na mabati.

Mwanaume ameketi juu ya pikipiki yenye chupa nyingi za maji na vitu vingine juu yake, labda akifanya biashara. Mwanaume mwingine aliyevaa nguo ndefu anazungumza naye huku chupa hizo zikiwa zimetengenezwa kwa njia ya kusafisha bidhaa mbalimbali kwa wateja. Wote wako barabarani, na lori linaonekana nyuma yao.

Katika chumba chenye madirisha makubwa, mwanamke ameketi akiwa amemshika mtoto mchanga na mhudumu wa afya amesimama karibu, labda akimpatia mtoto chanjo au dawa. Hali inaonyesha mazingira ya kliniki au hospitalini.

Rundo la pakiti ya taulo za kike zimeekwa mezani. Mikono miwili imeguza vipakiti hivyo huku vidole vikiwa vimetenganisha. Pakiti hizo zina rangi ya buluu na pinki .

Katika eneo la wazi, mwanamke ameketi kwenye kiti ya kikopeo akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wamevalia barakoa. Mhudumu mwingine wa afya amesimama nyuma akishuhudia mchakato huo, huku kukiwa na bango lenye maneno ya kuwahamasisha.

Daktari wa kiume amevalia mavazi ya rangi ya samawati anamchunguza mtoto mchanga aliyelala kwenye meza ya uchunguzi. Mtoto huyo anaonekana amefunikwa na blanketi nyeupe na mama yake amesimama karibu. Daktari anaonekana akitabasamu na mwanamke ameshikilia simu.

Kikundi cha watu wengi wakiwemo viongozi na raia wamekusanyika katika eneo la wazi. Wengi wao wamevalia barakoa na glovu, huku baadhi wakiwa wameshika vifaa vya kufanya usafi kama majembe na reki. Hii ina ishara mradi wa usafi au shughuli ya kijamii.

Mwanamke amevalia kanzu ya daktari na barakoa ameketi mbele ya mwanamke mwingine aliyevaa nguo za kitamaduni. Mwanamke huyu wa kitamaduni ameketi kwenye kiti na amebeba mtoto. Mwanamke daktari ameshika sindano na chupa ndogo ya dawa. Nyuma yao kuna eneo lenye miti michache na vipande vya jadi.

Daktari wa meno amevalia sare ya samawati ameshika chombo kidogo na ameketi karibu na mgonjwa wake. Daktari ana miwani na taa ndogo iliyofungwa kwenye kichwa chake. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno anaonekana kuwa na matatizo ya meno.

Daktari akiwa amevaa mavazi ya upasuaji na barakoa, anachunguza mdomo wa mgonjwa aliyeketi kwenye cha meno, mgonjwa anafunika kifua chake kwa kitambaa cha bluu akionyesha utaratibu unaohusiana na afya ya meno au kinywa.

Binti amevaa miwani ya macho, kanzu nyeupe ya maabara na shingo iliyobamba kwa shanga. Anasoma masomo ya Sayansi, anashikilia kifaa chenye mwale wa moto. Anaonekana akifanya jaribio kwenye maabara na nyuma yake kuna wanafunzi wengi wanaofanya majaribio mengine.

Mazingira ya kimila ambapo kitu kilichotengenezwa kwa malenge kimetundikwa na kamba na kupambwa kwa shanga nyekundu na nyeusi. Vitu vingine vya nyumbani vinaonekana kuzunguka eneo hili ikionyesha matumizi ya vitu vya kitamaduni katika mazingira ya kawaida.